Hizi ni nguvu za kiume, zimewekwa katika chupa tofauti tofauti kulingana na hitaji lako. Dawa hizi hutumiwa na mtu aliye na upungufu wa nguvu za kiume.

Madaktari wawili wa jinsia ya kike na ya kiume wamevalia barakoa ya samawati. Daktari hao wote wawili wamevalia pia miwani wanashughulikia mgonjwa aliyelazwa hapo.

Hapa ni kijiji kimoja, katika inchi letu la Kenya, ambalo limesombwa na mafuriko, mafuriko haya yamebeba miti manyumba, na hadi mifugo. Mafuriko haya yamesababishwa kwa kupasuka kwa ukingo wa mto.

Katika kaunti ya Taita Taveta, shamba hili kubwa lililopandwa mahindi limevamiwa na kundi la nzige. Nzige hizi zinakula mahindi na zinasababisha uharibiifu wa mali.

Kuna muuguzi anayedunga mtu aliyekaa chini sindano. Mtu huyu amevalia mavazi nyeupe. Nyuma ya mtu huyu, kuna laini ya watu walioongojea kudungwa sindano sawia na yeye.

Mtu huyu amevalia kofia nyekundu lililokuwa limezungukwa na manyoya ya kuku kichwani. Ameshikilia panga akikatakata kuni ya kuwasha moto wa kupikia.

Chumbani humu pana watu kadha wa kadha wa jinsia ya kike na kiume. Mtu mmoja amevalia nguo nyekundu juu na chini na msalaba mgongoni mwake. Pia kuna mwanadada aliyevalia kanzu na barakoa ya samawati.

Daktari huyu, amekaa chini. Amevalia miwani na barakoa ya samawati. Kando yake, ni muuguzi anayemsaidia kuhudumia mgonjwa aliyelazwa hapo tayari kung'olewa meno.

Mgonjwa aliyelala kwa kitanda amevalia barakoa ya samawati tayari kuangaliwa mifupa yake na daktari aliyesimama kando yake. Amevalia mavazi ya nyeupe.

Hapa ni nje ya chumba cha kujisaidia, ambapo pamewekwa tanki ya maji ya kijani kibichi na pahali pa kuoshea mkono, unapomaliza kujisaidia.

Daktari wa jinsia ya kike aliyevalia nguo nyeupe na miwani ameinama tayari kupatia mtoto huyu mchanga aliyebebwa na mama yake dawa kinywani mwake.

Madaktari kadhaa wa kadhaa wametembelea kijiji kimoja huku Kisumu kuimarisha afya ya wanakijiji hawa. Madaktari hawa pia wamevalia mavazi nyeupe.

Daktari huyu wa jinsia ya kike amevalia mavazi na barakoa ya samawati. Anajitayarisha kumwona mgonjwa wake mwingine. Ndani ya chumba hii kuna tarakilishi na kuna saa kando ya tarakilishi.

Mama huyu mjamzito amelalia mkeka chini bomani mwake, kwa sababu ya upungufu wa hospitali katika kijiji hiki. Anaangaliwa na daktari wa jinsia ya kike.

Tumo katika nyumba moja ya mwanakijiji ambaye mtoto wake ni mgonjwa. Afisa wa afya ya kaunti ametembelea mwanakijiji huyu kupatia mtoto wake matibabu hasaa.

Watu wamekusanyika katika eneo fulani, kuongeleshewa kuhusu madhara ya ukimwi na pia njia za kujihadharisha kutokana kwa ukimwi. Pia kuna mwanaume aliyesimama akiangalia ubao.

Mto katika kijiji hiki umepasua ukingo na kufurika mabarabara ya kijiji hiki, kuwasababisha wanakijiji wa kijiji hiki kutembea majini.

Hapa ni barabarani ambapo mganga huyu ametandika dawa za kienyeji. Dawa hizi hutumika kuponya magonjwa mbalimbali kama vile magonjwa ya kisukari na nguvu za kiume.

Katika hospitali kuu ya Kenya, tunawaomba madaktari watatu waliobobea kwa upasuaji. Wamevalia barakoa za samawati, tayari kufanya upasuaji kwa mgonjwa aliyelazwa.

Daktari wa jinsia ya kike amevalia mavazi ya nyeupe. Ameinama tayari kudunga mtoto mchanga aliyebebwa na mama yake sindano. Pia kuna watoto wengine na mama zao hapo nyuma.

Kando la jumba kubwa kuna tractor ambalo linabomoa jumba ndogo, lililosimamiwa na maafisa waliovalia kijani kibichi wa kaunti.

Mtu huyu aliyevalia surupwenye ya buluu na glavu za kijani kibichi, amevalia pia kofia ya nyekundu. Anaonekana akiwa ameshika mashini ya kupulizia moshi.

Hapa ni hospitali kuu ya kaunti ya Ahero. Hospitali hii imefurikwa na maji machafu. Nje ya hospitali hii, kuna viti za migurudumu na mabati yake ni ya rangi ya samawati.

Tunaona daktari akiwa ameinama kumdunga mgonjwa sindano. Mgonjwa huyu amevalia barakoa ya samawati. Kando yake kuna mgonjwa mwingine aliyevalia miwani na barakoa nyeupe.

Hapa ni ndani ya nyumba ya mwanakijiji mmoja. Ndani ya chumba hii kuna watu wawili wa jinsia ya kike. Watu hawa wamekalia kitanda. Mtu mmoja amevalia nguo ya samawati. Pia kwenye meza kuna televisheni.

Kuna daktari wa jinsia ya kiume, aliyevalia barakoa nyeupe na nguo ya samawati . Ameshika sindano tayari kudunga mgonjwa katika bega lake.

Juu ya meza. Kuna chupa la dawa la rangi ya nyeupe na pia madawa ya kumeza ya rangi ya nyekundu, ambazo daktari hupatia mgonjwa anaposikia vibaya ama anapoumwa na maumivu mbalimbali.

Katika hospitali kuu la taifa la Kenya, la Kenyatta, kuna madaktari wawili wa jinsia ya kike wamevalia mavazi nyeupe na barakoa ya samawati, wanahudumia mgonjwa aliyelazwa amepanua mdomo.

Kikundi cha watu wa usaidizi wamevalia kofia na glavu za samawati. Wametembelea kituo fulani. Kituo hiki kinaweza kuwa shule ama hospitali. Watu hawa wamewapelekea viti kadha wa kadha.

Mgonjwa huyu, aliyelazwa kwa kupata jeraha ya mguu amelazwa katika hospitali kuu ya Kenyatta pia nyuma yake kuna waginjwa waliolazwa hospitali humo pamoja na yeye.

Mtu huyu aliyevalia suti ya buluu ameshika sabuni ya kuoshea choo. Mtu huyu ameinama chini, akionyesha watu wengine jinsi ya kutumia sabuni hiyo kuoshea choo.

Tunaona daktari aliyevalia miwani, ameng'oa mgonjwa aliyelalia kitimeno na pia amevalia glavu za samawati.

Hapa ni katika hospitali kuu ya Kenyatta. Chumbani humu ni pahali wagonjwa hulalia. Vitanda za wagonjwa zimepangwa kwa mpangilio sambamba. Huko mbele kuna televisheni inayoonwa.

Tunaona mtaaluma mmoja akiwa amevaa manguo ya kujikinga na amebeba mitungi mbili, yaliyochorwa alama ya hatari, moja ikiwa ya rangi ya samawati.

Kuna watu wawili, waliokaa chini, wamevalia nguo nyeupe na barakoa za samawati. Watu hawa wanaendeleza kazi ya kushona nguo zingine.

Daktari huyu aliyevalia nguo nyeupe na kuvalia miwani shingoni, ameshikilia sindano katika mkono wake wa kulia tayari kumdunga mtoto huyu wa kike sindano kwa bega.

Daktari wa jinsia ya kiume, aliyevaa nguo nyeupe na barakoa ya samawati. Ameinama tayari kudunga mgonjwa wa jinsia ya kike aliyekaa chini sindano begani mwake.

Mama ameleta mtoto mchanga mgonjwa kwa daktari aliyevalia miwani na barakoa ya samawati. Pia kuna sanitizer juu ya meza.

Familia hii iliyokuwa na baba, mama na mtoto wao wa kike, wamo katika ukumbi wa michezo wakifunza mtoto wao wa jinsia ya kike jinsi ya kutembea.

Hapa kuna watu kadha wa kadha kama wamama , watoto na wazee wanatembea ndani ya maji machafu. Watu hawa wanaonekana kuwa wa jamii ya kimaasai.

Afisa wa afya ya kaunti amevalia nguo ya samawati. Amebeba kipima joto katika mkono wake. Mtu huyu ameinama kupima mtu aliyekaa chini joto yake.

Watu wawili wanashikana mkono mmoja akiwa daktari ambaye amevalia glovu anaonekana kutibu mgonjwa aliyeugua kwa ugonjwa wa ngozi.

Hapa ni ndani ya hospitali. Chumbani humu pana mwanamke aliyekaa chini, amebeba mtoto wake aliyejifungua. Mtoto huyu aonekana kuwa burueni wa afya. Chumbani hii imepakwa rangi ya samawati.

Daktari wa jinsia ya kike aliyevalia glavu na nguo nyeupe, ameinama tayari kudunga mtoto mchanga aliyebebwa na mama yake sindano. Nyuma yao kuna wamama waliokuwa na watoto wao pia.

Watu wawili wa jinsia ya kike wanapanda mlima. Mwanamke mmoja amebeba shuka katika bega lake huku huyo mwingine akibeba kipaza sauti na amevalia barakoa.

Wamama warembo wa jamii ya kimaasai, wamejifunga shuka na kujitwika kibuyu kichwani, kibuyu hiki kina maji, ni kama wametoka kuchota maji mtoni.

Daktari wa jinsia ya kiume aliyevalia nguo nyeupe, ameinama na kufungua mtoto mdomo huku akitaka kumuekea dawa. Mtoto huyu amebebwa na mama yake mpendwa.

Wanawake wawili walikaa wakiangaliana wakizungumza pia juu ya meza na madawa ishara ya kutosha kuwa mmoja wao anawake hawa ni daktari na mwingine ni mgonjwa.

Daktari huyu, wa jinsia ya kike, aliyevalia barakoa ya samawati na miwani, ameinama tayari kumdunga mtoto huyu mchanga aliyebebwa na mama yake sindano mabegani.

Hapa ni katika duka la dawa. Juu ya meza kuna dawa, na pia humo nyuma, pana dawa tofauti tofauti zilizopangwa kwa utaratibu. Mtu hukuja kwa duka la dawa kununua dawa aliloandikiwa na daktari.

Juu ya meza kuna dawa za kijani kibichi ambazo daktari huandikia wagonjwa, ambao huwa na ugonjwa wa kisukari, wameze wanaposikia sukari yao ikipanda hususan watu wazee.

Kuna watu wa kikundi cha usaidiaji waliovalia nguo za samawati. Pia kuna wanakijiji wanaowasaidia watu hawa kufukua miili ya wale walioporomokewa na nyumba hili.

Mtu huyu aliyevalia surupwenye ya kijivu na glavu ya kijani kibichi amebeba tanki ya dawa na mashini ya kupulizia dawa. Anapulizia mimea katika shamba hili dawa.

Hapa ni ndani ya darasa ambapo wanafunzi wamekalia dawati zao wakiangalia mbele katika ubao. Huko mbele kuna mwalimu na mwanafunzi mmoja waliyesimama.

Daktari wawili waliovalia miwani na barakoa, wanashughulikia mgonjwa aliyelala kitandani akiwa amepanua mdomo tayari kung'olewa meno.

Bibi na bwana huyu wamo katika hospitali ya Kenyatta. Bibi huyu amezaa mtoto wake wa kwanza wa kiume ambaye yu mzima na buheri wa afya.

Mtu huyu wa jinsia ya kiume amelazwa katika hospitali moja kaunti ya Kisumu. Mgonjwa huyu ameugua majeraha ya kichwa. Juu ya meza kuna sahani na kikombe ya mbao mtu huyu alitumia kukulia.

Chupa hizi za dawa ya vitamini, zina rangi tofauti tofauti. Dawa hizi za vitamini hupatiwa wagonjwa waliokuwa na upungufu wa vitamini hizi mwilini mwao.

Watu watatu wa jinsia ya kike wamevalia mavazi nyeupe wamebeba sanduku zenye rangi ya nyekundu. Watu hawa wanaangalia nini zimo ndani ya sanduku hizi.

Madaktari wawili wa kike waliovalia glavu na barakoa za samawati wanahudumia mgonjwa aliyelala chini akiwa amefungua mdomo tayari kung'olewa meno.